Picha inaonyesha chupa ya plastiki iliojaa kinywaji chenye rangi nyekundu. Chupa hio ina lebo ya kijani na zambarao ilioandikwa HB ARWORET. Chupa imewekwa inje mbele ya mandhari ya kijani kibichi ambayo inaweza kuwa bustani au msitu.

Picha inaonyesha mwanaume anayeonekana kuwa mwanasayansi mtaalamu kwa mwenye mahabara. Amevaa koti jeupe la mahabara na glovu anafanya kazi kwa makini kwenye benchi la mahabara, anaonekana akishughulika na sampuli kwenye vyombo vidogo, labda mirija ya majaribio, ambazo baadhi yake vinaonekana kuwa na vimiminika vyenye rangi. Kuna vifaa mbalimbali maabarani vimezunguka.